Mimea ya salad inakua kwenye mfumo wa maji. Mziza mrefu mweupe inaonekana ikining'inia ndani ya tanki la blue . Mfumo huo unaonyesha kilimo cha kisasa bila udongo.

Mifumo ya upandaji wa mimea ya hydroponic imepangwa wima. Mimea michache midogo inaonekana ikichipuka kutoka kwenye matundu. Mabomba meupe yameunganishwa pamoja yakionyesha mfumo wa maji. Mifuko miwili ya rangi tofauti imeonekana chini ya mifumo hiyo.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic unaonyesha mimea midogo. Mimea ya kijani kibichi imepandwa kwenye mabomba meupe ya PVS . Mabomba yamepangwa kwa safu ndefu ndani ya chafu. Ardhi chini ya mabomba inaonekana kuwa na matope na changarawe.

Mwanamke mchanga anafanya kazi katika bustani ya kisasa. Amevalia shati la miraba na anaonekana akichunguza mimea. Mimea ya kijani kibichi imepangwa kwenye rafu za wima. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya chafu yenye paa la uwazi.

Kitanda cha bustani cha mbao kimejaa mimea mbalimbali ya kijani kibichi ikiwemo lettuce . Kuna mfumo wa uangaliaji wa matone unaopita mimea. Nyuma ya bustani kuna ukuta wa matofali miekundu na pipa jeusi la kukusanyia maji.

Mimea mikubwa ya lettuce inakua kwenye chombo cheusi kilichowekwa juu ya stendi ya mbao. Chini ya stendi kuna ndoo nyeupe na kuna bomba linatoka kwenye chombo cha kupandia. Nyuma kuna miti na mimea mingine ya kijani kibichi.

Bustani ya kisasa ya hydroponics imeonyeshwa. Mimea inakua kwenye mabomba ya PVC yaliyopangwa kwa safu. Mazingira ya nje yana miti na mimea mingine kwa nyuma. Mfumo huu unaonekana kuwa mzuri, kwa kilimo cha sasa.

Chafu ambayo ina mimea mbali mbali ya kijani kibichi inaota kwa safu kwenye ya mifumo ya kisasa ya hydrophonic , ambapo mabomba ya maji yanapitisha virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mimea mingi ni salad au mimea mingi ya majani, ikionyesha matumizi ya kilimo cha kisasa.

Inaonyesha kitalu chenye mimea mingi ya letuse. Mimea imepandwa kwenye vitanda vilivyoinuka ndani ya muundo wa plastiki. Nguo za blue na njano zimening'inia kwenye miti ya ndani. Hii inaonekana kuwa njia ya kilimo ya hydrophonics .

Bustani ya kisasa iliyikuwa na vyombo vinne vyeusi vilivyopangwa mfululizo vyenye mimea ya kijani. Chini yake kuna maganda ya miti yaliyotandikwa. Bomba la kumwangilia maji la kijani linaonekana likiwa limejipinda chini.

Mwanaume amesimama ndani ya chafu ukishikilia trei ya miche. Miche mingi ya mboga imetoshwa kwenye vitanda vilivyopangwa vizuri. Muundo wa chafu unaonekana kwa u wazi ukiwa na nguzo za chuma. Hii inaonekana kuwa shamba la kisasa na la bustani.

Sanduku la buluu lenye matunda manne yakiwa na mimea midogo na miwili tupu limewekwa kwenye ngazi ya mbao. Mimea ina majani ya kijani kibichi kwa nyuma. Kuna udongo na nyasi. Inaonekana kuwa mfumo wa kilimo.

Mche mdogo unachipuka vizuri kwenye chombo cheusi. Umeoteshwa ndani ya mfumo wa hydroponics kwenye bomba jeupe. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya chafu yenye wavu wa kijani. Miche mingine pia inaonekana ikiwa kwa mbali.

Mashine kubwa ya manjano inavuna mpunga shambani. Mtu mmoja anaendesha trekta huku mwingine akisimama juu. Mazingira yanaonyesha miti ya minazi na makazi kwa mbali. Shamba lote limejaa mpunga uliokomaa tayari kuvunwa.

Shamba la mimea linaonekana likiwa limefunikwa kwa plastiki na safu nyingi za mimea midogo zimepangwa. Mfumo wa kilimo cha kisasa unaonekana ukionyesha uzalishaji wa matunda.

Mtu amechuchumaa katikati ya rundo kubwa la vitunguu akichagua na kupanga baadhi yao. Kuna aina mbili za vitunguu, vitunguu vyeupe au vya njano na vitunguu vyeusi au vya zambarau. Vitunguu vimetapakaa chini vikionyesha mavuno mengi.

Wanawake kadhaa wanajishughulisha na kazi ya kilimo shambani. Mimea michanga kijani imepangwa kwa mistari ikionyesha shamba lililotunzwa vizuri. Anga inaonekana wazi ikionyesha siku ya jua kali.

Wafanyikazi kadhaa wanaonekana wakichakata nyanya kwenye kiwanda. Nyanya nyingi zinasafirishwa kwenye mkanda wa kusafirisha bidhaa. Wafanyikazi wote wamevaa sare za buluu na kofia za nywele.

Hewa ya Greenhouse inaonyesha mimea ya nyanya iliyopandwa kwa mistari. Nyanya zenye rangi ya kijani na nyekundu zimening'nia kwenye mimea. Njia ndefu ya udongo inatenganisha safu za mimea ikionyesha utunzaji mzuri.

Trekta inalima shamba kubwa likitengeneza udongo kuwa mistari. Wingu la vumbi linainuka nyuma ya trekta likionyesha shughuli ya kilimo. Mtu mwengine anaonekana amesimama mbali akisimamia kazi hiyo.

Eneo la kilimo cha kisasa ambapo stroberi zinakuwa kwenye rafu zinazoning'inia. Matunda hayo yanaonekana katika hatua mbalimbali za ukomavu. Baadhi yakiwa yameiva na mekundu na mengine yakiwa bado mabichi. Mfumo wa kilimo cha wima unaonekana wazi.

Mkulima amesimama ndani ya chafu akichunguza nyanya. Nyanya ambazo bado hazijaiva zimeonekana zikining'inia kwenye mimea. chafu imetengenezwa kwa nguzo za mbao na plastiki. Mkulima anaonekana akitunza mazao yake kwa umakini.

Zizi kubwa linaonekana likiwa limejaa kuku wengi. Mifumo ya kulisha na kumwagilia maji impangwa kwenye zizi. Taa za umeme zimewekwa juu, zikiangazia eneo lote. Muundo wa zizi unaonekana kuwa wa mbao na mabati.

Mwanaume amesimama ndani ya chafu akiwa ameshika mmea wa nyanya wenye matunda mabichi. Chafu hiyo inaonekana kuwa na safu za mimea mingi iliyopandwa ardhini ,ikiwemo nyanya na mimea mingine ya mboga.

Shamba kubwa limejaa mimea ya kabichi iliyokomaa. Watu watatu wameinama wakijishughulisha na kazi ya kilimo. Udongo unaonekana kuwa huru na unaashiria shughuli ya upanzi au utunzaji wa mimea.

Nyumba ya kitalu inaonekana ikiwa na mimea mingi. Mimea ya kijani imepandwa kwenye mifereji meupe, ikipangwa katika safu ndefu. Mazingira yamefunikwa na karatasi nyeupe inayopitisha mwanga. Njia nyembamba ya udongo inaonekana katikati ya mimea.

Mbegu ndogo ya mimea imechipuka kutoka ardhini. Bomba la kumwagilia linaonekana likipeleka maji karibu na mimea. Maji yananyonya polepole kwenye udongo wenye matope. Mazingira yanaonyesha shamba au bustani yenye udongo uliokauka.

Shamba linaonekana likiwa na mimea midogo michanga iliyopandwa kwenye udongo. Bomba jeusi la unyenyuzi maji linapita katikati ya mimea likitoa matone ya maji moja kwa moja kwenye mziza ya mimea.

Shamba iliyolimwa vizuri linaonyesha mistari ya udongo iliyopangwa. Mabomba meusi ya umwagiliaji yameonekana kando ya mistari.

Shamba la mboga linaonekana likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea midogo imepandwa kwenye midogo imepandwa kwenye mistari iliyonyooka. Mabomba meusi na buluu yamewekwa chini ya mimea. Udongo unaonekana kuwa umelimwa vizuri kwa kilimo.

Mwanaume anarekebisha mfumo wa umwagiliaji maji shambani. Amevaa kofia nyeupe na nguo za kawaida. Mimea midogo inaonekana ikikua shambani na mandhari ya miti na mimea mingine inaonekana kwa mbali. Jua linaonekana kuwaka ikionyesha kuwa ni mchana.

Mashamba yenye udongo uliolimwa yanaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba meusi yanapita kwenye mistari ya udongo yakijiunga na bomba kuu la bluu. Mandhari inaonekana kuwa tayari kwa kupanda au tayari imepandwa mimea midogo isiyoonekana kwa wazi.

Mabomba meusi ya umwagiliaji yamewekwa kwenye udongo. Mimea michanga imeoteshwa kando ya mabomba hayo. Kuna vali za bluu zilizounganishwa na mabomba madogo. Huu unaonekana kuwa mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Eneo la kilimo lina mitaro mirefu iliyojazwa maji kwa ajili ya umwagiliaji. Vipande vya bomba vimeunganishwa kwenye mitaro vikitoa maji kwa mimea. Watu kadhaa wanaonekana wakishughulikia mashamba wakitumia zana za kilimo.

Bodi za jua zimewekwa kwenye nguzo moja, ziko katikati ya mashamba ya kijani kibichi yaliyolimwa. Anga la bluu lisilo na mawingu linaonekana juu. Kifaa hiki kinaonekana kutumika kwa nishati ya jua.

Maji yananyunyuziwa kwenye shamba la mimea michanga kupitia mifumo ya uangaliaji wa matone. Bomba kuu jeusi limepita katikati ya mimea iliyopandwa kwenye matandazo meusi. Mimea inayoonekana ni midogo na ina majani mingi ya kijani kibichi.